Hapa ni sokoni ambapo kina mama au mtu yeyote ambaye anaweza kuwa na vitu za kuuza anaweza kuenda sokoni ili aweze kuuza bidhaa au na kufanyia biashara, vitu ambavyo kina mama wanavyuza sokoni nk kaka nyanya, vitunguu , na vitu mingi ambazo zinaweza kuuzwa ili watu waweze kuinunua ili waipeleke kuyakula.

Hapa ni dukani ambayo ni mpesa na tena ni duka la kuuzia chakula au kitu chochote unaweza taka dukani, kwa mlango kuna kiti ambayo wateja hao, mtu yeyote anayetaka kununua na kukunywa soda ama kitu yeyote anaweza kukaa huku ,kwenye kuna mtu ambaye amesimama huku ni kama ananunua vitu kutoka dukani.

Mtu huyu ameshika simu kwenye mkono wake wa kushoto na inaadhahirisha kwamba wakati uko na gari lazima kuwe na bima ambapo wakati umepata ajali ni kugaramia katika mahitaji anayosumbuka. Tena kuna nambari ya simu ambayo unaweza piga wakati unataka usaidiizi.

Haya ni magari ambayo yamewezwa kuegezwa mahali na haya magari yana marangi tofauti tofauti huenda yanauzwa ama wenyewe wameweza kuweka ili wakienda kwenye mkutano au mahali kwingine, haya ni magari ambayo yameandikwa na kuwa ni ya kampuni moja ambayo yanafanya kazi.

Haya ni magari ambayo yameweza kuingia kwenye maji au kudhibitisha kuwa mvua imeweza kunyesha kubwa hadi yamejaa kwenye barabara. Mvua hiyo imeleta hasara kubwa na magari haya yameweza kuharibiwa kwenye maji hayo. Magari haya yameshindwa kutembea kwa kuwa maji haya yamezidi sana. Inaonyesha kuwa lazima tuwe onyo katika wakati wa mvua.

Hapa kunauzwa chakula kwenye soko, kunao wenye wameketi ambao wanauza, wengine ambao wanasimama wakitembea ni wao wanaotaka kununua chakula. Huku kuna viazi ,kuna ndizi, kuna karoti, kuna nyanya na vitu vinginevyo vingi ambayo chakula ambavyo vinauzwa huko katika sokoni.

haya ni magari ambayo yanauzwa kwakuwa yameekwa katika sehemu moja na marangi tofauti tofauti hizi marangi huwa zina bai tofauti tofauti kwa kuwa kuna umependa kuna yale unaeza enda kuichukua.

Ni magari ambayo limewekwa kwa gari kubwa, ili waweze kuchukua mahali wauze, gari hao limewekwa mbili chini na mbili juu, wanafuata magari zingine huku mbele.

Kuna magari mingi tena yenye marangi tofauti yameweza kuwekwa huku tena kuna watu ambao wanasimama na wengine wameketi ni kama hizi magari zinauzwa hapa, tena kuna manyumba zenye ghorofa juu tena kuna paa.

haya ni chakula ambaye yanauzwa sokoni na akina mama, hao watu ambao wako sokoni iliwanunuzi wakuje wakanunue chakula ni kama viazi, vitungu, karoti na vingenevyo kando yake kuna ndoo ambaye amewezwa kuwekwa maji ilikusafisha chakula kabla ya kuyakula.

Katikati ni mwanamke ambaye huonekana ni baba ya hawa watoto ambao wamecheka kando kando yao na wako na chakula kwenye vibakuli yao na wako na tena na soda kwenye kikombe chao. Nyuma yake ni mama na inatibisha kuwa lazima kama familia tukuwe na jukumu la kuwalinda watoto.

Hili ina onyeshwa kuwa wakati ambapo unapima hii dawa afya dawa ambayo utaitaka utaipigana simu au utaambiwa wanakuletea kutoka hospitali mpaka kwa boma lako. Tena wanaweza kukusaidia wakati umepata shida yoyote ya kiafya.

Hapa ni sokoni, ambapo unaweza kuenda huko kununua chakula ambayo unaweza kuwa unataka kuyakula. Huku kuna watu ambao wameketi chini huku wengine wakitembea wakinunua chakula. Kuna viazi, kuna ndizi, kuna machungwa ,kuna (tomato) Kuna nyanya, kuna caroti na vitu vinginevyo. Watu Kuna magari tena huko, hao watu wanakuja vyakula katika sokoni hiyo

Haya ni magari ambayo yameegeshwa mahali na kuna watu ambao ni kama wako na wanatembeatembea ili waweze kununua. Hao wameweza kuweka mahali hapo ili wanunue mahitaji ya. Hii ni chumba cha kifahari ambapo hawa watu wote na hao magari yameweza kuwekwa huku ndani.

Hii ni simu ambayo mwenyewe anatumia kujumuisha, kudhibitisha maafa yake ili watu waweze kuona na kudhibitisha kuwa watayafuata kwa kimakini maafa haya ni kama ile ya Mpesa na ingine yo, kando yake kuna watu wanaonyeshwa pia na mvulana huku wakiwa wameshikana wakionyesha mambo haya.

Hawa ni wavulani wawili ambao wako kwenye duka. Mmoja akiwa ameeka mkono kwenye mfuko huko akitoa pesa, mwingine amesimana akimwangalia. Duka hii inaeza kuuza kila kitu na pia ni ya m-pesa. Vijana hao wameeza kusimama huku akisubiri mwingine aweze kukunua chenye ananunua.